Mtaalamu wa tiba ya afya ya kinywa pamoja na meno, akiwa ndani ya chumba cha jengo hilo, huku kitandani katika chumba hicho kukiwa na mwanamke mgonjwa wa meno, akimfanyia matibabu ya meno pamoja na afya ya kinywa.

Mtaalamu wa afya ya kinywa na meno akiwa mbele ya darasa la wanafunzi wa shule, akitoa semina mbalimbali ya jinsi ya kupiga mswaki kwa ajili ya utunzaji wa kinywa na meno. huku mbele yake kukiwa na mwanafunzi anayemsaidia shughuli ya ufundishaji.

Vifaa tiba katika jengo la hospitali, vinavyotumika kutibu magonjwa mbalimbali, hususa ni vitanda ambavyo husaidia katika shughuli mbalimbali, kama vifaa vya uchunguzi, vitanda, vifaa vya kuwekea sindano, pamoja na vifaa vya kuhifadhia dawa.

Eneo la hospitali katika sehemu ya wazi. Eneo ambalo limehifadhiwa vifaa mbalimbali hususani mitungi ya gesi, huku likiwa limehifadhiwa na kufungwa vizuri kwa kuezekwa na paa safi pamoja na madirisha yeye chuma.

Mtaalamu wa tiba, kijana wa kike aliyevalia mavazi mazito sana akiwa ndani ya jengo la hospitali, chumba maalumu kwa ajili ya tafiti mbalimbali za magonjwa kwa kutumia mbinu za kisayansi huku mikononi mwake akiwa ameshikilia kifaa maalumu, mahususi kwa ajili ya tiba za magonjwa.

Wataalamu wa tiba, wabobezi wa magonjwa mbalimbali ya binadamu. Madaktari wa kiume na wa kike, wakiwa katika chumba maalumu cha upasuaji, kilichojaa vifaa tiba mbalimbali vya kisasa, wakifanya upasuaji kwa mgonjwa aliyelala katika kiti ndani ya hospitali hiyo.

Mtaalamu wa tiba aliyebobea katika magonjwa ya binadamu, akitoa chanjo pamoja na dawa kwa watu mbalimbali, wanawake kwa wanaume, katika jengo la hospitali eneo la nje huku kukiwa na watu tofautitofauti waliohudhuria mahali hapo.

Mtaalam wa tiba mwanadada aliyebobea katika masuala ya afya ya binadamu. Akiwa katika chumba maalum ndani ya jengo la hospitali, akitoa huduma ya kwanza kwa kijana wa kiume, aliyekaa mbele yake katika kiti maalumu cha ndani ya wodi hiyo.

Mtaalamu wa tiba (mwanaume) aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa mbele ya jengo la hospitali hiyo huku akiwa amesimama wima, mikono akiweka nyuma, sura yake ikionyesha nyuso ya furaha pamoja na sare inayong'aa.

Wataalamu wa tiba wa kike na wa kiume wakiwa katika chumba maalum ndani ya jengo la hospitali wengine wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wamekaa, wakipata picha ya pamoja kama ishara ya kumbukumbu kwao kwa kila kama ishara ya kumbukumbu kwao kwa kila mmoja mmoja.

Wataalamu wa tiba, wasichana wawili waliovalia mavazi nadhifu sana, sare ya hospitali hiyo. Wakiwa katika moja ya sehemu ya jengo la hospitali huku wakiwa wamevalia sare maalumu, zenye kuwatambulisha kulingana na ngazi za kazi zao.

Wodi ya watoto ni mahali ambapo ni sehemu ya uangalizi kwa watoto wadogo huku kukiwa na madaktari wawili, wataalamu wa tiba waliovalia mavazi nadhifu sana, wakifanya uchunguzi wa kina kwa mtoto aliyelala mbele yao.

Wodi ya watoto, katika chumba maalumu ndani ya jengo la hospitali. Mahali ambapo watoto wadogo hulazwa kwa ajili ya matibabu huku kukiwa na wanawake wawili ndani ya jengo hilo. Mmoja akiwa amebeba mtoto aliyemfunika vizuri.

Mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa katika wodi ya watoto, mikononi mwake akiwa amembeba mtoto mchanga, huku akiwa ameketi katika kitanda cha wodi hiyo, katika jengo la hospitali.

Wodi ya watoto, mahali ambapo kiliniki ya watoto hufanyika kwa ajili ya kuangalia afya zao na maendeleo yao, huku kukiwa na wanawake wazazi wa watoto wadogo, wakiwapatia chanjo pamoja na kuwaleta kliniki watoto hao ili kujua maendeleo ya afya zao.

Wodi ya watoto mahali palipo hifadhiwa watoto kwa ajili ya uangalizi maalumu wa afya zao katika eneo la hospitali, huku ukiwa na mwanamke akikagua na kuangalia watoto kwa ajili ya kuhakikisha ulinzi wa afya zao.

Afya ya jamii inayotolewa na mtaalamu wa afya magonjwa hayo, akitoa chanjo kwa watoto wadogo katika eneo la mji; huku kukiwa na watu mbalimbali wanaume kwa wanawake, wasaidizi pamoja na wazazi, waliohudhuria katika sehemu hiyo.

Dawa za asili zilizohifadhiwa vizuri katika chupa ndogo zilizotengenezwa kwa plastiki na kufungwa vizuri kwa makini, huku kukiwa na karatasi maalumu iliyozungushwa ndani ya chupa hizo kwa ajili ya kuwakilisha aina ya dawa pamoja na matumizi yake.

Dawa za asili zitokanazo na mitishamba pamoja na miche iliyokua vizuri katika eneo la shamba, miche ambayo hutumika kwaajili ya kutengenezea dawa mbalimbali kwa kupondaponda majani yake na kuhifadhi vizuri kwaajili ya kuyakausha na kuyatengeneza dawa kwaajili ya matibabu ya binadamu.

Dawa ya asili ,inayotengenezwa kupitia majani na mitishamba ,maua yenye rangi tofauti tofauti ambayo huchumwa na kuandaliwa vizuri na mtaalamu wa tiba asili kwaajili ya kutengeneza dawa ili kwaajili ya kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu.

Dawa za aasili zilizo hifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo, chupa ndogo ndogo za dawa zilizowekwa vizuri na kuhifadhiwa kwa kufungwa kwa umakini mkubwa, huku zikitumika kuhifadhi dawa mbalimbali zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali hususani yanayoambukiza na yasiyoambukizwa.

Dawa iliyohifadhiwa vizuri katika vifurushio vidogovidogo, makopo maalumu yaliyotobolewa matundu madogomadogo na dawa hiyo ikiwa imewekwa ndani pamoja na kuchanganywa na maji, kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali hususani yanayoshambulia binadamu.

Dawa ya kienyeji inayozalishwa kutokana na mchanganyiko wa miti shamba mbalimbali kama majani tofauti tofauti ambayo huchanganywa na kupondwa pondwa vizuri ukaushwe na baadaye kuzalishwa na kutengeneza dawa ambayo hutumika kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu.

Dawa za asili zinazotengenezwa vizuri kutokana na miti shamba pamoja na majani mbalimbali ya miti na magome ya miti, yanayopondwapondwa vizuri na kuchanganywa. Dawa zinazotumika kwa kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu hususan magonjwa yanayotibika na yasiyotibika.

Dawa ya asili iliyo hifadhiwa katika kifungashio kidogo, kopo maalumu lililofunikwa kwa mfuniko wa njano na kufungwa kwa karatasi nyeupe yenye maandishi yenye rangi nyeusi pamoja na picha ya majani kuonyesha aina ya dawa inayopatikana ndani ya kifungashio hicho.

Dawa za asili zilizohifadhiwa katika kikopo maalum, mahali ambapo dawa hizo huwekwa baada ya kutengenezwa vizuri kutoka katika miti shamba, mahususi kwa kutibu magonjwa mbalimbali hususani yanayoambukiza na yasiyoambukiza.